Kuna mimea mingi ya Lettuce yenye majani mabichi iliyopandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe, kilimo hiki kinaonekana kutumia mfumo wa haidroponiki chini ya makazi yenye paa la uwazi. Mazingira yote yanaonyesha shamba la kisasa.

Ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakua kwenye mabomba yaliyopangwa kwa usawa. Mimea yenye majani mabichi inaonekana ikikua vizuri. Nyuma kuna miti mikubwa kuashiria mazingira ya nje au bustani.

Katika bustani ya kisasa, mimea ya mboga yenye majani mapana na mabichi imekuwa vizuri ndani ya mabomba makubwa ya kupitisha maji. Mfumo wa kilimo cha haidroponiki imeonekana wazi, ukiwa na mabomba yaliyounganishwa kwa utaratibu.

Katika mpangilio huu kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikijaza sehemu kubwa ya nafasi. Mkono unaonekana ukitupa vitunguu vingine kwenye kikapu cha blue ambacho tayari kimejaa vitunguu.

Linaonyesha zao la kuoga likikuzwa ndani ya mifuko mifuko hii imetundikwa na uyoga mwingi unachomoza kutoka pande zake. Inaonekana ni mazingira ya ndani yaliodhobithiwa labda chafu au sehemu maalum ya ukuaji uyoga.

Kuna shamba kubwa la mananasi likiwa limejaa mimea mingi yenye matunda ya mananasi yasioiva vizuri. Mimea imepangiliwa vizuri kwenye milima ikionyesha kilimo cha mananasi zilizoifa vizuri mimea imepangiliwa vizuri kwenye milima ikionyesha kilimo cha mananasi. Anga linaonekana wazi na baadhi ya miti inaonekana kwa mbali.

Hii ni green house iliyotengenezwa kwa muundo wa mbao na kufunikwa na plastiki ya manjano iliyopauka. Ndani yake, mimea midogo inaonekana ikikua . Eneo la nje linaonekana kuwa na udongo mwekundu na miamba.

Ukumbi umejaa uyoga mweupe wa aina ya button uliojaa kwa wingi juu ya udongo mweusi. Uyoga umemea kote kwenye kitanda cha uzalishaji ukiwa tayari kuvunwa.

Hawa ni ng'ombe wengi, weusi na weupe. Wamepangwa kwenye mabanda marefu. Kila mnyama anaonekana akila kutoka kwenye sehemu ya kulishia, iliyo mbele yao. Banda hili, lina paa refu na miundo ya chuma. Ikionyesha ufugaji wa kisasa wa wanyama. Ng'ombe hao wametulia wakionyesha utaratibu wa shamba kubwa la maziwa.

Kundi kubwa la kuku wengi wao wakiwa na manyoya yenye rangi ya kahawia na shingo nyekundu. Wamekusanyika ndani ya banda wakionekana wakizunguka. Vyimbo vya chakula na maji vimepangwa vizuri katikati Yao. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba ya kuku.

Udongo wenye rangi ya kahawia umetayarishwa wa kilimo ukiwa na mistari minne ya mabomba meusi ya umwagiliaji iliyopangiliwa kwa usawa. Pembeni kuna ukingo wa mbao unaonyesha mipaka ya shamba.

Shamba la kilimo linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone . Mimea midogo imepandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia, na mabomba meusi yamepangwa kwa utaratibu yakitoa maji. Watu wanaonekana wakifanya kazi shambani.

Huu ni uwanja wa kilimo ukiendelezwa kwa umwagiliaji. Maji yanatiririka kwenye mifereji mirefu iliyochimbwa ardhini yakitumia mabomba kuyaelekeza. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi shambani wakihakikisha maji yanasambazwa ipasavyo.

Kuna shamba yenye matuta mengi yaliyopangwa kwa safu. Mabomba meupe yamepangwa kwa utaratibu katikati ya matuta yakitumika kwa mfumo wa umwangiliaji. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Kuna shamba lenye udongo mwekundu likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari na mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kando ya mimea. Inaonekana kama shamba dogo la kilimo linalotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mistari kwenye udongo ikiwa na mfumo wa matone kwa ajili ya umwagiliaji. Nyuma ya mimea, kuna ukuta uliotengenezwa kwa vito au vijiti, labda ndani ya chafu au bustani iliyopandwa.

Udongo mwekundu umepangwa katika mistari ukiwa na miche midogo ya kijani iliyopandwa kwa utaratibu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendeshwa kando ya mistari ya mimea. Baadhi ya mimea mikubwa pia imekua pembeni ikionyesha bustani iliyopandwa.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu linaonekana likiwa limetayarishwa kwa kilimo. Kuna mistari mirefu ya matuta ya udongo na baadhi ya mabomba ya umwagiliaji yametandazwa ardhini. Miundo ya chuma inayotumika kwa greenhouse inaonekana kwa mbali.

Katika shamba hili mimea ya vitunguu imepandwa kwa safu ndefu na inaonekana kukuwa wazi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa wazi na mabomba meusi yanakimbia kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.